Hawa ni mifugo ambao wamewekwa katika chumba maalum. Chumba ambayo inaonekana imetegenezwa vizuri kabisa, uku mashini spesheli ya kukamua ng'ombe hawa ikiwa kando ikikama ng'ombe hawa wakiwa wanakula chakula chao.

Hii ni chumba maalumu inayotumika maalum wakati wakupiga ama kunyunyizia dawa kwa mifugo. Hii chumba mifugo huwa inaekezwa ndani ya maji ambayo imechanganywa na dawa ili kupigana na vidudu ambao wanafanyia...

Mfugaji ananyunyizia dawa mifugo yake kwenye shamba huku akiwa amevalia magwanda kamili ya kazi ya ufugaji.

Hawa ni wafugaji ambao wanaosha mifugo yao wakitumia maji huku wakiwa wamevalia glavu ili kuosha ng'ombe huyo mzuri. Huku kuna tenki ya maji ambayo imewekwa kando huku kuna ng'ombe ingine iko kando yake inangonja ifanyiwe usafi pia.

Hii ni migomba ya ndizi, inayoonekana kuwa ingine imezambaratika ingine ikiwa iko kwenye hali mzuri kabisa, nyuma yake huko tunaona msitu hivi, msitu kubwa kubwa iliyochakaa.

Usafi wa ukulima ni kitu ambacho kinafaa kupewa kipaumbele. Tupoaona wafugaji Hawa, wanaosha mifugo wao wakitumia maji. Hapo nyuma naona pia ngombe mwingine Yuko katika harakati ambapo anangoja afanyiwe usafi hapo Kando.

Hii ni mojawapo ya kituo ambayo inauza maziwa. Tunaona mfanya biashara ambaye anafungia mitungi za kubeba maziwa na lori pia ambalo lina uwezo wa kubeba lita takriban lita elfu tano, ikiwa imesima pia nje ya hilo duka ambalo inapokea hizo maziwa kutoka kwa wafugaji.

Hii ni ndizi ambazo zinauzwa sokoni na muuzaji moja huku akiwa ameshikiliwa na mnunusi moja ambaye anaonekana kupeleka kwenye gari lake ambalo amefungwa mlango ya gari hilo.

Hii ni nyumba ya mifugo ambayo mfugaji huyu ameweka ng'ombe yake katika sehemu yake ambapo inaweza fikia chakula huku ikiwa katika uangalizi wa wasimamizi wa mifugo hiyo huku waekezeji ambaye wanakuja kuangalia mtindo ambayo mfugaji huyo anatumia.

Huyu ni mfungaji wa kike, aneye onekana kuosha mifugo yake kwenye maji kwa utaratibu kabisa akiwa amejifunga na leso. Huku wanyama wengine ama mifugo wengine wakiwa kwenye harakati ya kukula chakula chao.

Hii ni kituo maalum inayopokea na kuhifadhi maziwa uku ikiwa inaandika ama inaweka rekodi mzuri kulingana na kiwango cha maziwa ambayo wafugaji hawa wanaleta kwenye kituo hicho.

Hii ni migomba ama migomba ya ndizi ambazo zinaonekana kudidimia kutokana na hali ya anga ambayo inaonekana kubadili upande huo huku ndizi zingine zilizo zikiwa bomba kabisa.

Hapa ni soko ambayo tunaona ndizi ambazo zimeiva vizuri. Ndizi zingine hazijaiva. Kando yake tunaona pilipili, tunaona vitunguu, nyanya, machungwa na hata ndimu.

Hivi ni kituo spesieli inayopokea ndizi ambayo imetoka shambani, ndizi ambayo imekomaa lakini haijaiva kwa kukula tayari kuliwa, wanapokea huku ikiwekwa zingine kupelekwa mahali pengine.

Ni shamba ya ndizi, huku mkulima mmoja anaonekana kuangalia ndizi zake kama zimeiva, huku ndizi nyingi kwenye shamba yenyewe ikiwa imesafishwa vizuri. Migomba ya ndizi zikionekana kuwa zenye matawi freshi kabisa.

Hii ni mifugo ambayo inakamuliwa na mashine maalum iliotegezwa kwa ajili ya kukamua ng'ombe katika zizi hilo.

Hii ni duka moja linalouza maziwa, huku wakitumia mashini spesheli ya kuhifadhi na kupima maziwa kulingana na kiwango, kutoka kiwango kidogo mpaka kiwango cha juu.

Huyu ni mfugaji anayeonekana kukama ng'ombe kwenye mahali kame kabisa. Inaonekana kukama kwa kutumia mkono wake uku ng'ombe nyingine ikiwa inachugulia pale zizini.

Hii ni mahindi ambayo iko kwa shamba. Inaonekana kuwa imevamiwa na dudu ambao wanaonekana wanavamia matawi yake na kutoa mashimo kwenye matawi ya mahindi hiyo.

Kwa mbali, mgombo wa ndizi yenyewe unaonekana wenye nadhifu sana. Ndizi yenyewe imeiva ikona rangi inafutia sana. Ardhini hapo, tunaona shamba limepaliliwa vizuri nanisafi sana.

Hii ni shamba ambalo limepaliliwa vizuri bila makwekwe upande mwingine tunaona migomba ya ndizi ambayo yamekauka kidogo upande mwingine tunaona shamba la mahindi ambalo mahindi ni pado ni changa.

Huyu ni mwanabiashara anayemwagia maziwa kwenye kifaa spesheli cha kuhifadhi maziwa haya ndiyo yasiharibike ikingoja kuuzwa kwa wateja kutoka sehemu mbalimbali ama ikingoja isafirishwe kutoka sehemu moja mpaka sehemu ingine.

Huyu ni mfugaji ambaye anakama ng'ombe wake akiwa ameshikiliya ama akiwa ameketi taratibu kabisa kama ameweka besheni katikati ya miguu wake ndio akame ng'ombe wake. Huku akiwa amefunga miguu za nyuma ya ng'ombe huyo

Ni wali ambao umepikwa na maji kwenye sufuria hio inaelekea kuisha ishara kuwa wali wenyewe karibu unakua tayari.

Huyu ni mtalamu mmoja anayeonekana kutumia mashini spesheli katika shamba hili la ndizi, anaonekana kutumia mashini hizo akifanya utafiti katika shamba hilo.

Hizi ni maganda ya ndizi ambayo inaonekana haikuwa imeiva vizuri ukiwa umeshikiliwa tunaona ndizi zingine ambazo ziko chini ambazo zinaonekana zimevunjwa vunjwa.

Hawa ni wamama ambao wanaonekana wamepanga ndizi ambayo imeiva vizuri kabisa kwa taratibu nzuri huku wakiwa kuna watu ambao wanatabasamu huku kando wakipanga ama wakiwa kwa harakati ya kuzitabasamu tu mpangilio ambao hawa mama wamepanga ndizi hizo

Hii ni ndizi ambayo imezaa matunda mazuri kabisa na matunda mengi huku mgomba wake ukiwa ni wenye ufupi mno takriban futi mbili huku ndizi yenyewe karibu inaguza ardhini.

Mifugo ambaye imehifadhiwa kwenye, ime imetengewa chumba maalum, ya kuhifathi nyumba ambayo imewekwa bamba mzuri , haiweziopenyeza na jua, pia mvua haiwezi pita kufikia kwa ngombe. Hapo upande mwingine tunaona chakula cha ngombe ambayo kimewekwa hapa kando ikitarajia kuwekwa kwa mahala ya ngombe ambayo inaweza kulia .

Huyu ni mwanabiashara anayeonekana kusimama katika shamba la ndizi akiwa ameshikilia ndizi moja ambayo inaonekana imezaa matunda mazuri na matunda yenye iko na kiwango mzuri.

Huyu ni mfungaji ambaye ameleta maziwa yake kqa chumbabya kununua maziwa kutoka kwa qakulima qa kufuga ng'ombe, huku wakiwa wanapima maziwa hiyo kwa kutumia mtungi fulani.

Daktari wa mifugo akiwa kwenye harakati ya kumpa mimba ng'ombe huyu akitumia zile mbegu za AI, hiyo ndo moja ya mbinu ambazo mbinu za kisasa ambazo madaktari wa mifugo hutumia kuwahudumia ngo'ombe ndio wapate ujauzito.

Huyu ni muuzaji kwenye duka la kupokea na kuuza maziwa inatoka kwa shamba ya wafugaji na kuuza maziwa zikiwa kwenye kiwango kikubwa inapelekwa hata kwa lita takriban elfu tatu.

Huyu ni mkulima anayebeba maziwa kwenda kuuza sokoni akiwa amemwaga akiwa mwenye anatabasamu sana akiwa mwenye amefurahi, Huku tunaona mitungi ama vifaa vya kuhifadhi maziwa zikiwa zimepangwa kando yake.

Muktadha huu ni ishara tosha kuwa soko hili, hii ni soko ambao inauza ndizi. Wanabiashara uku wamekaa hapo chini wananongoneana wakidhanimini hali ya biashara siku itakavyokuwa.

Hii ni mifugo ambayo inakamuliwa kutumia mashine spesheli ya kukama ng'ombe huku ikiwa na mitungi yao inayohifadhi maziwa hiyo kando yake.

Hawa ni mifugo ambao wanaonekana uwa wanatambaa katika dimbwi la taka huku wakiokota chakula ambacho kimetupwa huku katika dimbwi hilo. Alafu kando yake tunaona dimbwi lenyewe limezingirwa na mlango ya chuma.

Hii ni shamba la ndizi. Tunaona ndizi ambayo imepangwa imepandwa kwa mpangilio kutoka pande nyingine mpaka pande mwingine huku ukiwa na ndizi ambazo zimekomaa tayari ambazo mikomba mikomba yake inaonekana kudidimia na hata kuelekea kuanguka.

Hii ni ndizi ambayo imeiva vizuri kabisa uku ikiwa imewekwa kando ya nyumba moja ikiwa tayari kuuzwa ama kuliwa na imeshikiliwa na mtu mmoja.

Hii ni mahindi ambayo inaonekana imenawiri vizuri inaoneka kuwa na afya mzuri katika shamba moja ikiwa imepewa nafasi mzuri kabisa ya kukua. Kando yake tunaona miti imemea vizuri.

Huyu ni mfanya biashara ambaye anaonekana kusafirisha mitungi ya maziwa ya kubeba maziwa akiwa anabeba mitungi kwa barabara akiwa ameifungwa kwa njia staarabu inayo mwezesha kubeba mitungi zaidi ya tano.

Huyu ni mfugaji ambaye anaonekana kunyunyizia dawa kwenye mifugo yake uku akiwa amefungia pembeni ndio anyunyizia dawa za kutoa kupe.